Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, huku miundo mbinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na kiwandani.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika, na salama kwa matumizi ya jamii na viwandani

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu ili kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara, zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye vifaa vikubwa vya kusambaza; ambavyo vimefunikwa kwa uangalifu na kwa usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu, kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na usalama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogovidogo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, huku miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwandani.

Mafundi wakiwa juu ya ngazi, wakishirikiana kufunga taa ya barabarani, wakiwa wamevalia mavazi ya usalama. Taa hii ina rangi tatu: nyekundu, njano na kijani; ikiwa katika hatua ya matengenezo, ili kuhakikisha ufanisi wa udhibiti wa magari na waenda kwa miguu. Kazi hii muhimu ni kwa usalama wa barabarani.

Alama ya barabarani ya kivuko cha waenda miguu imechorwa kwa rangi angavu pembeni ya barabara, ili kuwaonya madereva pembeni yake taa ya barabarani imewaka rangi nyekundu ikizuia magari kupita ili kuruhusu watembea kwa miguu kuvuka kwa usalama.

Lori kubwa limebeba mashine nzito ya kuchongea barabara. Likisafiri kuelekea eneo la ujenzi tayari kwa kuanza kazi hiyo muhimu. Uchongaji wa barabara unalenga kuboresha miundombinu na kurahisisha usafiri kwa watu na bidhaa.

Dereva wa pikipiki akiwa barabarani amevalia kofia ngumu na koti la usalama, akiendesha kwa makini huku amebeba mkebe wenye maandishi ‘Yumia food’ kwa ajili ya huduma ya chakula kwa njia ya usafirishaji wa haraka; hii ni sehemu ya minyororo kwa usambazaji bidhaa maeneo ya mijini.

Mtalo uliochimbwa kwa ajili ya kupitisha maji taka au mvua ukiwa sehemu ya miundombinu ya kudhibiti taka za kimazingira na kuuzia mafuriko. Umezungukwa na udongo wenye unyevunyevu mweusi. Ni sehemu muhimu ya usimamizi wa taka na afya ya jamii.

Uchafu umetupwa ovyo pembeni ya ukuta katika sehemu isiyo ruhusiwa, hali inayoashiria uzembe wa wasimamaizi wa taka na hatari kwa afya ya mazingira ya watu wanaoishi karibu, ikihitaji hatua ya haraka kurekebisha hali hiyo.

Wafanyakazi wawili waliovaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya kijani, wakiwa juu ya gari la taka linaloendelea kukusanya taka maeneo ya mjini na kuzisafirisha. Zoezi hili ni juhudi za usimamizi wa taka, na kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya nzima ya jamii.

Katika eneo kubwa la uwazi la kutupa taka kijulikanavyo kama (dampo). Magari makubwa maalum yanaendelea kuchambua kaka hizi, huku watu wachache wakitafuta vyuma chakavu. Taswira hii inaakisi changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka katika maeneo mbalimbali hasa maeneo ya mjini.

Kundi la wafanyakazi wa jinsia tofauti, waliovalia nguo za kujikinga na wanasafisha sakafu kwa kusugua kwa nguvu. Huku mmoja wao akiendelea kumwagia maji, wanafanya kazi ya kusafisha taka kwa kuzingatia usalama na usafi wa mazingira.

Katika eneo kubwa la wazi lijulikanalo kama dampo, magari ya mizigo yameleta taka nyingi huku watu wachache wakishuka na kuzichambua. Taswira hii inaakisi changamoto na juhudi za usimamizi wa taka maeneo mbalimbali hasa maeneo ya mjini.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevalia nguo maalumu za kujikinga, wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kuzipakia kwenye gari kubwa la kusafirisha taka. Zoezi hili linaaksi juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii nzima.

Katika eneo kubwa la kutupa taka lijulikanali kama dampo, magari ya mizigo yameleta taka nyingi huku watu wachache wakizishuka na kuchambua. Taswira hii inaonyesha changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka katika maeneo mbalimbali hasa maeneo ya mjini.

Taka kama makopo ya plastiki na chupa zimetupwa hovyo ndani ya mtaro wenye maji, hali inayosababisha kuziba kwa mtaro na kuhatarisha afya ya mazingira ya watu wanaozunguka eneo hili, likihitaji usafi wa haraka na uhamasishaji wa wananchi.

Mfuko wa taka mweusi ukiwa pembeni ya chombo kikubwa cha kutupia uchafu, kilichotengenezwa kwa plastiki ya kijani kikiwa na mfuniko mgumu sana, vyombo hivi hutumika ndani au nje ya ofisi na nyumba kuweka taka ndogo, kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka.

Taka zilizowekwa kwenye mifuko mbalimbali zimepangwa tayari kusubiri kubebwa na kupelekwa kutupwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka, kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Chombo kidogo cha kutunzia uchafu kilichotengenezwa kwa plastiki ya bluu kikiwa na matundu madogo ya kuingiza hewa, hutumika nfani ya nyumba au ofisini kuweka taka ndogo kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka.

Chombo kikubwa cha kutupia uchafu kilichotengenezwa kwa plastiki nyeusi, huku kikiwa na mfuniko mgumu wa rangi nyeupe, hutumika nje ya nyumba au ofisi kuweka taka kubwa kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka.

Choo cha kuchuchumaa cha rangi nyeupe, kikiwa katika mazingira safi inayohakisi usafi na utunzaji mzuri. Mpangilio huu ni sehemu ya jitihada za usimamizi wa taka na mazingira bora ya afya, katika maeneo ya umma ama nyumbani.

Mapipa maalum makubwa ya kutupia uchafu, yakiyotengenezwa kwa plastiki ngumu nyeusi. Yakiwa na mifuniko iliofunikwa vizuri hutumika ndani ya nyumba au mtaani kuweka taka kubwa kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhi takataka.

Mfanyakazi wa kiume aliyevaa nguo za kujikinga, amening'inia juu ya gari kubwa linalo kusanya taka. Zoezi hili ni juhudi za usimamizi wa taka, kwa kuakikisha mazingira yanabaki safi na salama, kwa afya ya jamii nzima.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia nguo maalum za kujikinga wanapakia taka kwenye gari kubwa la kusafirishia taka hizi. Zoezi hili linaonesha juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya.

Wafanyakazi wa huduma za maji wakiendelea na kazi ya kuchimba shimo kubwa kwaajili ya kulaza bomba la chuma kusafirishia maji, wamevalia kofia ngumu na mavazi maalumu ya kujikinga wakiakisi uangalifu na usalama kazini. Hii ni sehemu ya jitihada za kuhakikisha upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii.

Tanki kubwa la kuhifadhia maji limewekwa juu ya jengo likiwa jeusi na limepangwa katika mpangilio unaowezesha upatikanaji wa maji kwa urahisi katika huduma za kila siku, hii inahakikisha uhifadhi mzuri na usambazaji endelevu wa maji.